Madawa tofauti tofauti ambayo yametiwa kwenye chupa na ingine yakiwa kwenye mti ambayo yametundikwa pale kando yanaaminika kutumika kutibu magonjwa ya kiasili. Magonjwa hayo yameandikwa kwa rangi nyekundu kwa ubao ambao umetundikwa kwenye ukuta wa nyumba hiyo.

Daktari amevalia shati jeupe, na shingoni ametundika miwani kwenye mikono yake ya kulia amebeba sindano, anatumia kumdunga mwanamke mkono wa kulia, mwanamke huyu anamtazama mkono wake wakulia.

Chupa hizi zimetiwa juu ya meza ambazo ni chupa za rangi nyeupe na zina vifuniko vya rangi ya manjano. Chupa hizi hutiwa dawa za kuchanjwa ambapo dawa hizo hutumika kuchanja na kutibu magonjwa mbali mbali.

Daktari ambaye amevalia mavazi meusi na amevalia miwani, anamtazama mtoto mchanga aliyelazwa kwenye kitanda iliyotengenezwa na kioo na chuma. Mtoto huyu ameinua mkono na pia yuko kwenye chumba kikubwa.

Mtoto amelala akiangalia juu kwenye kitanda, mamake amemtazama na pia kuna mwanaume ambaye anamtazama kwa ukaribu, pale mbali kuna mwanamke mwingine ambaye anawatazama akiwa ameshikilia mkono. Kutani kumetundikwa picha za aina tofauti tofauti na pia juu kumetundikwa neti za rangi nyeupe.

Wanaume wawili wanatembea kwenye nchi pakavu ambayo apana mimea wala miti yeyote, isipokua mti mmoja ambayo hayana matawi pia kuna zoga la ng'ombe ambaye amekufa hapo karibu.

Mwanaume amelala akiwa ameangalia juu. Mwanaume huyu amevalishwa miwani huku amefungua mdomo wazi. Vile vile kuna madaktari wawili ambapo mmoja anamtibu akitumia vifaa vya chuma huku mwingine akiwa ameshikilia chombo cha manjano.

Chupa imebeba dawa ya rangi ya uthurungi, ambaye inatumika kutibu magonjwa mbalimbali ya kiasili ,pia kuna vibuyu vya aina mbalimbali moja ikiwa imetundikwa shanga nyeupe na zingine zimetundikwa shanga nyekundu. Vile vile kuna ambaye imetundikwa shanga ya rangi tofauti tofauti.

Chupa nyeusi yenye kifuniko ya kijani kibichi ambayo imebeba dawa ya kiasili inayotumika kutibu maradhi mbalimbali za kiume. Vile vile kuna picha ambayo imetundikwa kwenye chupa hiyo ambayo inaonyesha sehema za ndani za mwili ya kiume.

Dawa hii ya homa ya manjano hutumika kwa kuchanja ambapo mtu anapotembea katika nchi jirani anadungwa kabla ya kufika pale. Kuna sindano na kuna barakoa pia na madawa mengine ambayo yametiwa juu ya meza.

Daktari aliyevalia vazi jeupe anamtibu mgonjwa kwa kutumia kifaa au mashini hii ambayo hutumika kumulika macho ili kujua shida iko wapi. Mwanamke huyu ambaye amevalia vazi jeupe ameegemea kwenye mashini hiyo huku daktari akiwa kwa hiyo sehemu ingine anamtazama ili kujua shida ni wapi.

Vibuyu hivi ambavyo vimetengenezwa vya aina tofauti tofauti vimetiwa shanga vya rangi tofauti ingine ikiwemo ya rangi nyekundu ,rangi nyeupe, rangi ya manjano. Vifaa hivi amabvyo hutumika wakati ambapo watu wanaekewa madawa ya kiasili ambayo huwa inatumia kutibu magonjwa ya aina mbali mbali.

Chumba hiki kinapatikana pale hospitalini, ambapo wagonjwa wanapeleka sampuli za vitu kama vile dama au mkojo ama choo, ambayo daktari uyu ambaye amevalia barakoa na rangi ya nguo ya rangi nyeupe, atapima sampuli izo hilikudhakmini kwanini kisa na maana kwanini mgonjwa anaugua.

Mama amemshikilia mwanawe ambaye anapewa chanjo na muuguzi huyu. Muuguzi ambaye amevaa sare ya rangi nyeupe na pia ni mwanamke, anamdunga mwana huyu akitumia sindano kwenye mkono wake wa kulia. Vile vile hapo pembeni kuna wauguzi wengine huku wametia vifaa vinavyotumika katika chanjo juu ya meza.

Mama anamshikilia mwanawe, ambaye anaonekana kuwa ametoka kujifungua huku akiwa ametabasamu. Amevalia mavazi ya hospitalini ya rangi ya kijani kibichi, huku akiwa ameketi kwenye kitanda cha chuma. Vilevile hapo pembeni kuna neti ambayo huzuiya kuumwa na mbu.